Taswira yenye nguvu ya mhudumu wa afya akiwa amevalia maalum ya kujikinga kikamilifu, akimhudumia mgonjwa katika wodi ya hospitali. Mandhari haya ilikua alama kuu vita dhidi ya janga la uviko kumi na tisa kote duniani hasa nchini Kenya.

Huduma ya kisasa ya urembo wa meno inayozidi kupata umaarufu. Picha hii imepigwa katika kliniki ya meno na logo inayonekana juu ya pichaa ni ya all smile dental practice kliniki halisi inayo patikana jijini Nairobi.

Mtoto mgonjwa akiwa hospitalini akipokea faraja kutoka kwa mlezi wake ambaye huenda ni mama yake kitendo cha kushika mkono kina ashiria upendo , matumaini na msaada katika wakati mgumu.

Chanjo ya kifua kikuu inayoonekana katika blanketi ya rangi ya buluu pamoja na chanjo lingine nyuma yake.